Hao ni mashabiki wa kandanda, wako kwenye uga wanashuhudia wachezaji wakicheza mchezo wa kandanda, wamebeba vifaa tofauti tofauti kwa kupiga kelele na kuhimiza wachezaji kufunga mabao na kuchukua kombe za siku.